Mkulima mabye ni mwanamke anayenyunyizia dawa ng'ombe zake yaliyomo kwenye zizi anafanya hivi ili kukinga ng'ombe hawa kutokana na wadudu ama kupe.

Ndizi nyingi ambayo imetolewa na kuwekwa kwenye gari, linasafirishwa na huenda inapelekwa kwenye soko ili kuuzwa.

Mashini ya kukama ng'ombe, mashini hii iko kwenye harakati ya kukama ngombe haya, huku mtungi ya kuchota maziwa imewekwa kando ya ng'ombe hapo.

Ndizi ambayo imewekwa kwenye meza, ndizi hizi mbili zimeweza kuiva na ndio maana imebadilisha rangi kuwa ya manjano.

Kundi ya ndizi ambayo imeiva ndizi hii ina rangi ya manjano ishara kwamba imeweza kuiva vizuri.

Ndizi ambayo imevunwa kutoka shamba. Ndizi hizi bado iko mbichi na haliwezi kuliwa mpaka ipikwe. Ndizi hizi huenda ziko kwenye soko.

Watu wawili na mtu mmoja amevalia koti jeupe huku akimwaga maziwa kutoka kwenye galani. Mtu mmoja mwingine amesimama kwenye gari huenda anatoa maziwa haya kwa gari.

Mwanamke mmoja ambaye anakama ng'ombe huku akitabasamu kwa furaha. Ng'ombe huyu wa rangi ya nyeusi na nyeupe.

Ng'ombe ambao wamo kwenye malishoni.Ng'ombe hawa wanaendelea kula nyasi, ng'ombe hawa ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Mama ambaye ameshika ndizi, ndizi hii imekomaa lakini haijaari kuuzwa kwenye soko na kupata pesa.

Ndizi ambayo imeiva na kubadilisha rangi kuwa ya manjano. Ndizi hii imewekwa juu ya meza na iko tayari kuliwa.

Shamba ambao Kuna mimea tofauti, inaonekana kuwa Kuna mmea wa mgomba. Kando yake Kuna mmea ambo inaweza kuwa ni maharagwe.

Shamba la ndizi. Shamba hili lina ndizi mingi, ndizi hii inaweza pata matunda na matunda hii bado ni mbichi.

Ndizi ni moja kati ya chakula inayojulikana nchini kenya sana. Ndizi hutumika katika aina mbali mbali ambavyo inaeza kuuzwa ili kupata pesa na kusaidia kutumika kama chakula.

Shamba ya migomba ya ndizi, ambayo migomba hizi imeweza kupata ndizi au matunda inayoliwa. Matunda hii inaweza kuuzwa sokoni au kuliwa nyumbani.

Mwanaume anaekamua ng'ombe kwa mikono kwenye eneo la zizi, mtu huyo amevaa kofia ya (baseball) shati la (pink) na suruali ya (jeans) pamoja na (boot). Anaonekana ameketi chini kando ya ng'ombe mweusi akiwa na ndoo ya kukamulia maziwa.

Shamba lenye mimea aina ya mahindi. Mahindi hii imeweza kumea vizuri na kunawiri. Kuna magugu ambayo yanafaa kutolewa.

Mtu ambaye amesimama katikati ya shamba lenye mimea aina ya migomba. Kuna kifaa alichonacho na anatumia kwenda kupima shamba hili.

Anayekama ng'ombe ili kupata maziwa. Shughuli hii ni ya maana sana katika kilimo ili kupata maziwa ambayo yanaweza kunywa ama kuuza ili kupata hazina.

Ndizi ambayo imeweza kutolewa maganda. Mtu ameshika ndizi hii na kuonyesha ndizi hii inaweza kupikwa na kuliwa na chakula kingine.

Mtu ambaye ameshika mgomba wa ndizi. Kuna ndizi ambayo imeweza kukomaa na iko tayari kukatwa na kwenda kuuzwa.

Shamba la ndizi ambapo kuna mtu mmoja ambaye ameshika ndizi iliyokomaa na kuiva katika shamba hili.

Watu wawili ambao wanamwaga maziwa kwenye galoni ambayo uenda limeletwa, eneo hili uenda ni kiwanda cha maziwa.

Tukio la elimu au maonyesho ya kitaaluma, kuna watu kadhaa waliokatika majadiliano na moja wao anaonekana kuwa ni daktari au mtaalamu wa afya. Akiwa amevaa koti jeupe, akielezea jambo kwa kundi la watu waliomzunguka.

Kopo kubwa la chuma la kuhifadhia maziwa. Nyuma yake kuna pikipiki au bodaboda na nyuma ya pikipiki hiyo kuna makopo mengine mawili ya maziwa yakiwa yamewekwa kwenye raki maalum ya kubeba mizigo.

Ndizi nyingi ambayo imepangwa. Ndizi hii inaweza kuwa inasubiria kuja kuchukuliwa na kusafirishwa kwenda pande ingine ili kuweza kuliwa au kuuzwa.

Shamba kubwa ya migomba midogo. Migomba imepandwa kwa safu ladifu kwenye udongo ya rangi ya kahawiya. Majani ya migomba yanaonekana ya kijani kibichi.

Ndizi nyingi ambayo imepangwa na kuna mtu mmoja ambaye ameshika banchi ya ndizi hiyo, huenda anaziuza kwenye eneo hili.

Mgomba wa ndizi uliyo zaa ndizi . Ndizi hii hazijaweza kukomaa na bado inasubiriwa na baada yake kuuzwa sokoni.

Mtu ambaye amesimama kando ya ndizi mbichi ambayo imekusanyikwa. Ndizi hii inaezakuwa inangoja kuuzwa

Mama ambaye ako sokoni. Mama huyu anauza ndizi ambayo imeiva ndizi hii ni ya maana katika afya ya binadamu.

Mgomba wa ndizi ambaye iko kwenye shamba. Ndizi hili limekomaa na iko tayari kuchukuliwa na kueda kuuzwa na kupata faida ya pesa.

Mwanamke mfanyibiashara ambaye anauza ndiz mbichi, mwanamke huyu anauza ndizi hizi ili kuweza kunufaika kipesa.

Banda la kisasa la mifugo hasa la ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wamefungiwa katika sehemu maalum zenye uzio wa chuma. Kila mmoja akiwa na nafasi yake ya kula au kupumzika. Banda lina paa kubwa juu ya kichwa linalowalinda wanyama dhidi ya mvua na jua.

Mtu ambaye ameshika tunda la ndizi. Nyuma yake kuna mimea ambayo ni migomba mingi ya ndizi.

Mwanamke amepiga magoti katika eneo linaloonekana kama shamba la migomba au bustani ya ndizi , amevalia shati la rangi ya kahawia na sketi yenye michoro , anaonekana akikatakata au kundaa ndizi.

Ndizi mingi ambayo inaonekana kuwa kwenye soko. Ndizi hii inatumika kama chakula cha wengi, katika pande nyingi za nchi ya Kenya. Ndizi hizi pia inaweza kuuzwa ili kupata pesa ya kutumia kwenye mahitaji mbalimbali ya kila siku.

Shamba ambalo limeweza kupaliliwa . Shamba hili linangojwa kupandwa na kando yake kuna mgomba wa ndizi . Kwingine kuna nyasi ambayo imemea .

Watu wawili ambao wamesimama kando ya mgomba wa ndizi. Moja ameshika panga huku ajitayarishe kukata tunda la mgomba hili.

Ndizi mbichi ambayo imekusanyikwa katika eneo hili. Ndizi hii huenda inauzwa na iko tayari kupelekwa sokoni.

Kiwanda cha maziwa. Gari linalo beba maziwa kwa wingi , linaonekana kuwa hapa na linaweza kuwa limewekwa maziwa ili kusafirisha kuenda pande nyingi tofauti.

Ndizi ambalo bado halijakomaa. Ndizi hii bado iko kwenye shamba na linangoja kukomaa ili kuweza kuchukuliwa kuuzwa ama kuliwa

Bakuli kubwa la chuma lenye maziwa yaliyo gandiswa na vijiko vitatu vya kienyeji vilivyo tengenezwa kwa maganda vya matunda kama kombe au kikombe cha mkono

Ndizi mingi zilizoning'inia zikiwa katika aina tofauti tofauti vikiwa kwenye soko. Baadhi yao ni mbichi na zingine zimeivaa. Mbali na ndizi kuna matunda mengine kama maembe, mapera na labda zabibu ama tufaha yakiwa yamepangwa kwenye vikapu au meza.

Watu ambao wamekusanyika katika eneo hili ili kuweza kununua maziwa. Eneo hili linabango ya 'Destiny Dairies' ambayo huenda ni la kuuza maziwa.

Mimea hii ni mimea ya ndizi mimea hii inatumika kama chakula katika pande nyingi za nchini kenya. Mimea hii inatambulika sana katika mji wa Kisii.

Ndizi mbichi yalioko kwenye soko. Ndizi hizi zimewekwa hapa ili kuweza kuuzwa na kupata pesa zinazoweza kutumika kunufaika nazo.

Shamba au bustani lenye miti ya migomba mingi. Migomba hiyo ina majani marefu mapana na yenye rangi ya kijani kibichi. Katikati kuna rundo la udongo mwekundu au mawe mekundu.

Tukio la nje katika eneo la vijijini wa nchini Kenya ikihusisha kinachoonekana kuwa kituo cha kukusanya maziwa au shughuli za biashara ya maziwa.

Tunda la ndizi ambayo iko kwenye shamba ndizi hii bado haijeweza kuiva kwa sababu bado ina rangi ya kijani kibichi.

Ndizi mbichi ambayo imechongwa na kutolewa maganda. Ndizi hii ni muhimu kwa miili yetu kwa sababu inasaidia kwa njia tofauti tofauti. Ndizi hii pia inaweza kuchanganikiwa na chakula nyingine na kuliwa ama inaweza kuliwa na chai.

Shamba la mimea aina ya migomba mingi. Migomba hizi zimeweza kunawiri vizuri na tunaona kwa majani yake.

Soko la ndizi au sehemu ya kukusanyia ndizi, watu wengi wamekusanyika na kuna milima ya ndizi mbichi, kuna shughuli ya biashara au maandalizi ya kusafirisha ndizi.

Mkono wa mtu ukishikilia gunzi la mahindi huku ukiwa na mavunje mengine nyingi ya mahindi yametawanyika jini yakiwemo mengine yanayoonekana kuwa yameathirika na ukungu au uharibifu.

Ndizi nyingi ambayo imepangwa vizuri ili kuweza kuuzwa. Kuna mtu aliyesimama kando ya hizi ndizi huenda anaziuza mwenyewe.

Soko la kuuza ndizi wamama wawili ambao uenda ni wanabishara wanaouza ndizi hizi, soko hili ni kubwa.

Ndizi iliokomaa. Ndizi hii bado iko kwenye shamba, halijavunwa bado. Ndizi hii inaeza kuvunwa na kuliwa kama chakula.

Mtu mmoja ambaye anapulizia dawa ng'ombe ili kukinga ng'ombe hawa na maradhi au kupe.

Gala au eneo la kuhifadhi lilojaa marobota mengi ya nyasi kavu ambayo yana rangi ya kijani kibichi. Marobota hayo yamepangwa kwa uangalifu katika mirindo mirefu.

Shamba la mahindi na inaonekana kuwa lina ugonjwa au wadudu wameathiri bao la mahindi. Sehemu ya bao inaonekana kuwa na mtundikano mweusi inayofanana na koga au uvimbi wa giza.

Shamba lenye mimea aina ya mgomba, shamba hili limejaa mimea huu ambao unalimwa ili kupata chakula ,mimea huu pia unaweza kuuzwa ili kupata pesa na kunufaika na...

Kundi la ngo'mbe wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakila nyasi katika kwenye rumi kubwa ya malisho limewekwa chini.

Mtu ambaye anakama ng'ombe akitumia mashine. Anafanya hivi ili kurahisisha kazi yake ya kukama ng'ombe hawa.